Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kiume aliyelala juu ya kitanda, akiwa anaonyesha jino la kubadilisha kati ya mengi ambayo ya bandia daktari ameyashika.

Mdakatari wawili wa meno wakike na kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa, aliyelala juu ya meza akiwa amepanua kinywa huku anachomwa sindano ya kwenye fizi.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wamevaa barakoa na miwani, wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa, na madaktari hao wakiwa makini kumkagua.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa, na madaktari hao wakiwa na vifaa maalumu wamevishika mkononi, wakikagua kinywa cha mgonjwa huyo.

Daktari wa meno akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyepanua kinywa, daktari akiwa anachagua jino la bandia kati ya mengi yaliyopangwa kwenye mstari la kumbadilishia mgonjwa huyo.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yaliyotuama yakiwa yanasababisha mmomonyoko wa udongo, pia kukiwa na miti inayoanguka na nyuma zenye mabati yaliyochakaa ambayo sio salama kwa binadamu kuishi.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi ambayo huweza sababisha ajali au maambukizi ya magonjwa kwa kuwa kuna maji machafu yaliyotuhama katika eneo la makazi ya watu, pia kukiwa na miti iliyoanguka na kulalia nyaya za umeme.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji mengi na machafu yaliyo tuama katika barabara ambayo inatimiwa na vyombo vya moto pamoja na watembea kwa miguu, kukiwa na magari yanayojaribu kukatiza barabara hiyo pamoja na watu.

Vijana wakiume wakiwa wanafanya uchafuzi wa mazingira, kwa kutupa makopo ya plastiki kutoka kwenye gari kuweka sehemu ambapo haifai au sehemu ambapo havihitajiki.

Mazingira mazuri na masafi yanayovutia, yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na bustani yenye maua yaliyochongwa vizuri, na barabara ambayo hutumiwa na watembea kwa miguu.

Mazingira hatarishi yenye maji machafu yanayotiririka kwa kasi, kukiwa na mdada aliyedumbukia kwenye maji hayo ambaye anapatiwa msaada wa kuvutwa na vijana waliosimama pembezoni kwenye kibaraza.

Uchafuzi wa hali ya hewa unaofanywa kwa kitendo cha kukusanywa majani mabichi na kuchomwa moto, ambapo unatoa moshi mweupe unaenda katika anga na kuchafua mazingira.

Vifaa mbalimbali ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia chuma vinavyotumiwa na madaktari kwa ajili ya zoezi la upasuaji kwa wagonjwa ikiwa ni pamoja na visu vyenye ncha kali, mikasi pamoja na mabakuli ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, ambapo kipo katika eneo la hospitali kinachohifadhi mitungi mikubwa ya gesi, ambayo inatumika kuwasaidia wagonjwa wenye matatizo ya upumuaji.

Mazingira ya hospitali yenye majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, kukiwa na ukoka au nyasi fupi za rangi ya kijani katika upande wa idara ya upasuaji.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao waliovalia mavazi ya rangi ya kijani, wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa huduma za matibabu, kwa mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda wakitumia vifaa mbalimbali.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anapima mapigo ya moyo na kusikiliza masikioni kwa kutumia kifaa maalumu ya mgonjwa wa kiume aliyeketi katika kiti.

Kijana wa kike ambaye ni daktari aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa katika duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa dawa, ambazo zipo katika boksi lililopo juu ya meza ya duka hilo.

Wauguzi wa afya waliovalia mavazi tofauti tofauti ambao wamesomea matibabu ya magonjwa mbalimbali ya wanadamu, wakiwa wameketi kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao waliovaa mavazi yaliyofanana, kofia vichwani na barakoa. Wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya upasuaji.

Polisi wakike aliyevaa mavazi ya rangi ya kijani, akiwa ameketi katika kochi akimsikiliza mama anaempa taarifa, akiwa anaandika anachoambiwa katika daftari kwa kutumia kalamu.

Mama akiwa ndani ya chumba cha hospitali akiwa anamtazama mtoto mchanga aliyelala ndani ya chumba kidogo, kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki kikiwa na matundu yanayo pitisha hewa safi.

Mama akiwa ameketi katika kitanda cha chumba cha hospitali ambapo amempakata mtoto mchanga aliyefunikwa mashuka ili asipatwe na baridi, kukiwa na vitenge, kanga na mashuka mbalimbali ambavyo amepatiwa kama zawadi kwa ajili ya kujifungua salama.

Mama akiwa amemaliza mtoto mchanga katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali, ambapo ni sehemu ya wodi ya wazazi, ambapo ni sehemu ya wodi ya wazazi wanaojifungua watoto na kupewa huduma mbalimbali.

Mmea wa alovela ukiwa umekua ambao hutumika kama dawa ya kienyeji pale ambapo mtu hutafuna au kujipaka katika kidonda. Pia inatumika kwa matibabu ya ngozi .

Mmea ambao umestawi na kutoa majani ya rangi ya kijani, ambayo hutumiwa kama dawa ya asili pale utakapoandaliwa kwa kuchemshwa au kupondwapondwa, ambayo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea ulio na majani ya rangi ya kijani na maua ambayo hutumika kama dawa za asili au yakienyeji pale itakapo andaliwa vizuri, ambapo inatibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Vitunguu swaumu ambavyo vina punje ndogo zenye maganda ya rangi nyeupe, vikiwa vimekusanywa sehemu moja ambavyo hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu kama vile presha.

Dawa ya asili ya kimiminika chenye rangi ya njano ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo na kufungwa ili isimwagike dawa hiyo imetengenezwa kwa kutumia vitunguu pamoja na malimao ambayo inatumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili au ya kienyeji ambayo imekwisha andaliwa vizuri kutoka kwenye majani, ambayo ipo katika mfumo wa unga unga imehifadhiwa kwenye kopo na kufungwa. kukiwa na kikaratasi kinachoonesha matumizi ya dawa hiyo pamoja na magonjwa inayotibu.

Dawa ya asili amabyo imetengenezwa kwa vitu mbalimbali, na kuhifadhiwa katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo linatumiwa na mama mjamzito, ilikusaidia asipatwe na matatizo yoyote wakati wa kujifungua.

Mwanamke akiwa amebeba pochi mkononi, akiwa anachuma majani ya mmea wenye rangi ya kijani, ambao huenda kuandaliwa vizuri kisha kutumika kama dawa ya asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Uandaaji wa dawa ya asili ambao unafanyika juu ya meza ukitumia vitu mbalimbali, kama vile majani au maua yaliyopo kwenye bakuli dogo la kutwangia, vijiko vikiwa na vidonge vya rangi nyeupe, pamoja na chupa ndogo zenye vimiminika pamoja na ungaunga. Dawa hizo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali kama vile magome ya miti mizizi mbegu za mazao matunda ambayo imeshaifaziwa katika chupa ndogo, zikiwa na vibandiko vinavyoonyesha magonjwa ambayo inatibu.

Mmea ambao umestawi vizuri na kutoa majani ya rangi ya kijani, ambayo hutumika kama dawa ya kienyeji pale inapoandaliwa kwa kuchemshwa au kupondwapondwa, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Mkono wa kijana wa kike akiwa ameshika chupa ndogo ya rangi nyeusi, ambayo inahifadhi kimiminika cha dawa ya asili, iliyotengenezwa vizuri kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.